Napenda vyenye kitunguu kwanza hiyo kitunguu yenye imezungushwa kwanza hiyo kitunguu ya ya round pamoja na viazi. Hizi ni baadhi ya vifaa ambavyo kama una dili nazo kwenye biashara unaweza uza kwa muda ziharibike haraka, inalingana na vile unafanya utunzi. Eeh kwanza vile unanunua nyanya(tomato) hakikisha kwamba hujanunua nyanya mingi. Hii inaweza kupeleka hasara ukinunua excess .

Vikapu ni mojawapo ya mifuko ambayo yalikuwa yanatumiwa muda wa kitambo kabla civilization . Siku hizi dunia imebadilika hatuyaoni sokoni haya. Tukienda kule tunapata uhuru bag , tunapata naira bag . Dunia imebadilika sana.

Kenya Orient saa hii inakupea nafasi ya kuverify insurance certificate yako, ni rahis sana. Bonyeza star three five two harsh then ukaingize namba ya gari yako, ingiza number ya certificate , ingiza vehicle chassis number yako. Ikiwa certificate yako itatokea ni invalid then kuna namba yenye utaambiwa ya kupiga pale tafadhali.

Tangu safaricom yazindue M-pesa mambo yamekuwa rahisi sana. Unaweka nambari ya mtu unayefaa kumtumia pesa jina inatokea pale hata kabla pesa iende. Uko na uhakikisho tosha kuwa pesa haitaenda kwa namba yenye haukufaa kutuma pesa. Mimi napenda sana Mpesa.

Chukua hii ufunguo, nenda kwenye nyumba namba tano ufungue utapata gari yenye iko na model kama hii cartoon yenye nimeweka hapa mbele yangu. Ukiipata unipigie simu.

Tangu kuzinduliwa kwa Mpesa biashara imekuwa rahisi sana. Unaweza kulipia bidhaa ama unaweza kutoa pesa ukalipa in cash .

Aina ya gari ambayo huitwa Noah. Mara mengi huwa inatumika kubeba watu wa familia. Si rahisi kuipata ikiendeshwa kwa barabara kama gari inayotumiwa na watu wowote. Huwa ni gari ya kibinafsi mara mingi.

Sekta ya biashara ya magari imechangia pakubwa katika uchumi ya taifa, sababu inaleta mali tena inaajiri watu wengi sana. Uuzaji wa magari ina deal na watu wenye wako na creditability ya hali ya juu. Kwa hivyo tukiangalia sekta ya biashara ya magari, imechangia sana katika uchumi pia.

Nissan aina ya KCA 709X imepakwa rangi mweupe. Mara nyingi hutumiwa na watalii kutemebea nchi au kutembelea mbuga. Nimewahi ride hapo ndani by the way . Ni gari nzuri sana, ndani kumetulia, kumechill, unajibamba fresh .